Ndani ya hospitali ya afya ya kinywa, yupo mganga aliyevaa kinga mikono, akimbandika mgonjwa wake meno ya bandia.

Waganga wanaoshughulika na afya ya kinywa wakikagua na kuyatibu meno ya mgonjwa mwenye jinsia ya kike aliyelazwa kwenye hospitali yao.

Waganga wa afya ya meno wapo darasani ndani ya shule ya msingi, wakiwafundisha watoto namna ya kutunza meno yao.

Takataka aina ya majani yaliyokauka yaliyodondoka chini ya miti na kukusanywa kwa pamoja na kuchomwa.

Kijiji kilichokumbwa na mafuriko kilichopo karibia na milima, miti imeangukia majumbani yao. Meza walizokuwa wanatumia kulia zimeharibika.

Ndani ya hospitali, kuna vyombo vya kukusanyia takataka vya chuma na vya plastiki kama vile sindano, pamba, makaratasi.

Ndani ya hospitali kubwa, sehemu ya viti ambavyo wamekaa wagonjwa wanaosubiria kuitwa na kupata huduma kwa waganga.

Kampeni ya kutoa huduma za kiafya kwa kuwapa chanjo watoto wadogo za kuwakinga mbali na maradhi na maambukizi ya magonjwa.